Naona watu wakiwa katika harakati ya kusafiri kutoka eneo moja hadi nyingine jijini Nairobi. Kuna mabasi yameegeshwa pale ili waweze kusafiri. Kuna maturnboy wanawaelekeza hawa abiria ili waweze kusafiri. Kuna vyumba maghorofa marefu ambayo yako katika baa ya miti ambayo iko katika nyuma ya mabasi hayo ambayo yameegezwa.

Naona aina ya Nissani ya Kukena Sacco, yameegeshwa katika mahali ambapo yanastahili kukuwa na kuna matandiboi wanayoelekeza watu waweze kuingia katika ndani ya haya magari waweze kusafiri. Magari haya yanaelekea moja kwa moja hadi Nakuru City na mengine yanaenda Karatina na Nyeri na kuna pia matandiboi wamesimama pale wakingoja watu ili waweze kupanda na pia kuna majumba marefu ya maghorofa.

Naona gari la uchukuzi aina ya basi lenye namba ya usajili 782P . Na mbele yake kuna wahudumu wawili ambao ni taniboi wamesimama wakiwa wameshikilia nembo ile ambayo imebeba bei ya usafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wanaume ni wawili na mwanamke ni mmoja na wote wako kwa harakati ya kuelekeza abiria waweze kuingia katika hili gari, waweze kusafiri kwa mwendo wa taratibu.